Shamba la kisasa, ambalo limelimwa nyanya, lakini shamba hili lina ukubwa mrefu sana na linatumia umwagiliaji wa kisasa.

Mkulima akiwa amefunga viazi katika mifuko tofautitofauti, kwa ajili ya kusafirisha kupeleka kwenye masoko ili aweze kuuza.

Watu watano wakiwa shambani wanavuna mahindi ambayo yamekomaa na pembeni wameweka vikapu ambavyo vimetunzia mahindi yao, watu hao wapo wa jinsia ya kike na ya kiume.

Wakulima wawili wakiwa shambani shamba la kahawa, wakiwa wanafanya shughuli za kuvuna, mbegu aina za kahawa ambazo walikuwa wamepanda, shamba hili ni kubwa.

Shamba kubwa lenye matunda ya kutosha, matunda hayo ni aina ya mananasi pamoja na mkulima mmoja ambaye akifanya shughuli za kuvuna matunda haya.

Shamba lenye migomba ya ndizi, shamba hili limelimwa kisasa na mkulima mmoja ameshika mkungu wa ndizi kwa ajili ya kuuangalia.

Shamba lenye kilimo cha nyanya huku watu mbalimbali ambao takribani ni nane, wakiwa wanavuna nyanya kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Kilimo cha karoti mkulima mmoja akiwa anakusanya kilimo hiki cha karoti na yupo katika maeneo ya shamba ambapo pembeni yake kuna nguzo za umeme zinaonekana lakini na miti za shambani.

Wakulima wawili wakiwa wanaangalia kilimo chao cha mboga mboga mbalimbali, ambazo wamelima kwa kutumia mifuko, pia wamesimama wakiwa wanaangalia maendeleo ya hizo mboga mboga.

Shamba la mkulima likionyesha amelima aina ya viungo vinavyoitwa hoho, katika kilimo chake ametumia kilimo cha umwagiliaji.

Kilimo cha kisasa matunda mbalimbali yamepandwa, pia kuna umwagiliaji ambao unaendelea kwenye hiki kilimo, lakini pia kuna tenti maalumu ambalo linazuia wadudu wasiathiri matunda haya.

Shamba lenye migomba ya ndizi, shamba lenye ukubwa likiwa na migomba mbalimbali na migomba hii ina mikungu ambayo imekomaa kiasi cha kutumika.

Wakulima watatu wakiwa wanalima shamba kwa kutumia trekta, ambayo kuna matope mengi, pia mikononi wameshikilia majembe.

Mkulima mmoja akiwa anaendesha trekta, ambayo inamsaidia kulima shamba lake kwa ajili ya kupanda mbegu mbalimbali ambazo ataweza kuvuna baada ya muda kadhaa.

Mashine kwa ajili ya kulima mbogamboga mbalimbali, mashine hizi hutumika katika kilimo hiki cha mbogamboga na hutumika katika kulima shamba dogo.

Mkulima mmoja akiwa shambani pamoja na trekta lake, ambalo linamsaidia kuweza kulima shamba lake kwa ajili ya kupanda mbegu mbalimbali, ambazo zitamsaidia kuweza kuvuna mazao.

Bwawa la samaki, likiwa linaonesha lina maji kwa ajili ya kufugia samaki. Lakini pia, lina mabomba ambayo yanasaidia kuingiza maji kwenye hilo bwawa.

Mabwawa mbalimbali ya ufugaji wa samaki, yakionesha samaki kwa wingi, lakini yametengenezewa uzio ambao unauwezo wakuwalinda samaki hao.

Msitu uliojaa miti, ukiwa una maporomoko ya maji, pamoja na majani yaliyo ya kijani pia ukiwa na miti ambayo ni mirefu.

Ufugaji wa ng'ombe, ng'ombe hawa ni ng'ombe wa kisasa ambao wanafugwa katika zizi na pia wanapatiwa chakula chao ndani ya zizi hilo.

Kiwanda hiki hutumika katika kuzalisha kuku wa aina tofauti, wakiwemo kuku wa nyama lakini kuku wa mayai. Kiwanda hiki ni kikubwa, na kina mandhari ya kuvutia.

Eneo hili ni la tambalale ambalo lina barabara, lakini pia pembezoni mwake kuna mti pamoja na majani ambayo huenda yakawa yanatumika katika kulisha wanyama mbalimbali.

Eneo la tambalale ambalo hutumiwa katika shughuli mbalimbali, zinaweza kuwa shughuli za ukulima, ufugaji pia hutumiwa katika watu kuweza kukusanyika.

Haya ni masanduku ya mizinga kwa ajili ya kufugia nyuki. Nyuki wa aina mbalimbali, wapo nyuki wadogowadogo lakini wapo nyuki wakubwawakubwa, lengo haswa ni kupata asali.

Mfugaji wa kuku anawalisha kuku wake ambao wana uwezo wa kutotoa mayai, mfugaji huyu amevaa mavazi maalumu kwa ajili ya kujikinga ili asiweze kuambukiza magonjwa mbalimbali kuku wake.

Mbegu mbalimbali zinazo tumiwa na wakulima shambani kwaajili ya kulima, mbegu hizo nikama kuna karoti, kuna vitunguu, kuna Nyanya lakini na mbegu zeyengine

Kilimo cha umwagiliaji cha mbegu. Kilimo hiki kinafanyika katika shamba ambalo ni kubwa. Shamba hili lina matunda mbalimbali, yakionekana.